Jengo la Jesus Miracle City ambalo lina rangi ya njano na nyekundu. Mbele yake ipo gari kubwa, nadhifu, iliyosimama ya rangi nyeusi imefunikwa na turubai jekundu.

Polisi wamesimama na bunduki na waumini wa dini ya kiislamu wako kando ya msikiti katika mandhari yanayoonekana si ya utulivu.

Ala ya mziki aina ya gitaa imeezekwa kwenye ukuta wa rangi ya njano na kiti cha buluu kinachoonekana kukaliwa na mwanaume aliyevaa shari nyeupe.

Barabara kuu, inayopita magari aina ya tuktuk na lori, watu wanne wanaovuka barabara. Majengo, yaliyosimama kando ya barabara, ikiwemo msikiti uliopakwa rangi nyeupe.

Ufuo wa bahari wenye maji tulivu ya buluu. Dau linaloonekana kuwa kwenye safai na mchanga mweupe wa sheshe.

Barabara inayopita juu ya maji inayoonekana kuunganisha visiwa viwili na inayojulikana kama bridge . Bahari ambao meli zinapita chini ya barabara na vichaka ama misitu ambayo iko kandokando ya bahari.

Watu wengi, wenye umri tofauti, wanaonekana kujaza fomu nje ya nyumba iliyojengwa na mabati kuanzia juu mpaka chini.

Pango la mawe lililo na pi𝑙la mbili katikati zinazoonekana kuwa zilijengwa 𝑘𝑤a mawe madogomadogo. Mwangaza mwingi ndani ya pango hilo unaoonekana ukitokea kwenye madirisha ya chuma. Mawe mawili madogo yapo katikati ya pango hilo.

Sehemu anayosimama imamu wakati wa kuongoza maombi ya kiislamu kumepambwa kwa rangi za kupendeza kuna pinki kuna samawati chini kuna kinachoonekana kama zulia.

Watu sita wanaoonekana kuwa na shughuli tofauti, majengo matatu yenye rangi nyeupe na njano. Jengo moja limeandikwa, OLD TOWN BOUTIQUE na la pili limeandikwa, RASANIS ARCADE.